Kila mmea umepandwa kwenye kikombe chake ndani ya bomba na mfumo huu unaruhusu ukuaji wa haraka na ufanisi wa kilimo. Udongo mweusi umewekwa chini ya mabomba. Nyuma kuna miti mirefu na anga ikionyesha kuwa shamba hili linaweza kuwa katika eneo la wazi au mashambani.

Inaonyesha mfumo mkubwa wa kisasa wa kilimo cha hydroponic ndani ya jengo. Kuna rafu tatu za mimea. Kila moja ikiwa na safu ndefu ya mimea saladi au mboga nyingine iliyopandwa kwenye mifereji meupe. Mimea ya juu ina rangi ya kijani kibichi wakati mimea ya chini ina majani ya kijani na zambarau. Mfumo huu unaashiria kilimo bora na endelevu cha chakula.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kwenye vyungu vidogo vyeusi vilivyowekwa ndani ya mabomba ya kijivu yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unaonyesha njia ya kisasa ya kulima mimea bila udongo inayotumia nafasi vizuri. Chini ya mabomba, kuna ndoo au chombo cha maji na mimea mingine ya ziada inaonekana pembeni.

Tunaona mfumo wima wa kilimo cha haidroponiks iliyotengenezwa kwa mabomba meupe makubwa yaliyopangwa kwa usawa. Mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kwenye matundu ya mabomba hayo ikionyesha afya na ukuaji mzuri, baadhi ya mimea inaonekana kama saladi au mimea mengine ya majani.

Mimea kijani imepandwa kwenye mfumo wa kilimo wima unaotumia mabomba meupe ya plastiki. Maji huenda yanapitishwa kupitia mfumo wa mabomba kwa njia ya umwagiliaji wa matone. Mimea imepangwa kwa safu na inaonekana kustawi vizuri kwenye mazingira ya udhibiti.

Bustani ndogo iliyoandaliwa kwa kutumia makontena meusi marefu yaliyopangwa kwenye safu moja. Makontena mengine ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa ikionyesha ukuaji mzuri huku mengine yakiwa matupu au yamejazwa maji. Chini ya makontena kuna tabaka la maganda ya miti au chipsi za kuni. Nyumba la bustani la rangi ya kijani limewekwa chini likionyesha mfumo wa kumwagilia.

Tunaona mfumo wa kilimo cha hydroponics uliotengenezwa kwa mabomba meupe, yaliyopangwa kwa usawa kwenye fremu ya mbao. Kila bomba lina matundu ambamo mimea midogo ya strawberry imepandwa, majani yake yakiwa ya kijani kibichi. Mabomba yana mifumo ya maji inayopita ndani ,ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo. Chini, kuna ndoa zinazokusanya maji.

Nyanya nyingi za kijani na chache za rangi ya chungwa zinaning'inia kwenye mimea. Njia ya udongo imeachwa katikati ya safu za mimea. Mimea imeungwa mkono na vigingi ikionyesha utunzaji mzuri . Mwishoni mwa chafu mwanga mkali unaonekana ikionyesha mwisho wa njia. Eneo hili linashiria kilimo cha mazao mengi labda kwa biashara.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kabichi iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Kila kabichi inaonekana kuwa na afya njema na imekomaa ikiwa na majani ya kijani kibichi yaliyojikunja vizuri. Safu hizi zinaenea hadi mbali zikionyesha ukubwa wa shamba. Ardhi kati ya safu inaonekana kuwa na udongo mweusi na kuna nyasi chache zilizoota hapa na pale.

Mkulima anatembea kati ya mistari ya mimea ya mahindi kwenye shamba lenye udongo mwekundu. Amevaa buti na begi la mgongoni akionekana kukagua hali ya mazao. Mazingira yamezungukwa na miti na kijani kibichi kinatawala.

Wafanyikazi wengi wamevalia sare zenye rangi ya kijani na buluu na wengine wakiwa na kofia za machungwa au kijani kibichi, wanaonekana wakifanya kazi kwenye meza ndefu. Kila mfanyakazi anaonekana kushughulikia maua yaliyopangwa kwenye mafungu, ambayo yamefungwa na karatasi ya kahawia au vifaa vingine.

Majengo mengi ya plastiki yamejengwa kwa mpangilio wa mstari kwenye shamba kubwa. Yamezungukwa na mashamba ya kijani na miti ya asili. Katika mandhari ya mbali kuna mnara wa mawasiliano na miti mirefu ikionyesha shughuli za kilimo cha kisasa katika eneo la mashambani.

Trakta ya kisasa inaonekana ikipita katikati ya shamba kubwa lililopandwa mazao kwa mistari iliyopangwa vizuri. Inaonekana ikinyunyuza dawa ya kuua wadudu au mbolea ya maji maji. Shamba Hilo linaonyesha kilimo Cha kisasa chenye matumizi ya teknolojia Kwa ufanisi.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya kazi ya bluu na kofia za usafi wapo katika viwanda wakifungasha nyanya. Nyanya zinasafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha bidhaa na kila mfanyakazi anashughulikia kuchagua, kupanga au kufungasha. Mazingira yanaonyesha shughuli za usindikaji wa mazao kwa usafi na mpangilio.

Vifaranga wengi wenye manyoya meupe wametapakaa kwenye sakafu iliyofunikwa na machujo ya mbao. Wanatembea huku na huku wakitafuta chakula au maji. Vifaranga hawa wanaonekana kuwa wachanga sana wakiwa na ukubwa sawa, jambo linaloashiria kuwa ni kutoka kundi moja la uzalishaji wa kibiashara.

Inaonyesha shamba lenye mimea iliyopandwa kwenye mistari ikitumia mfumo wa umwagiliaji. Mimea mirefu labda nyanya imefungwa kwenye vigingi vya mbao. Chini ya mimea, kuna tabaka nyeusi za plastiki zilizotandikwa ardhini zinazosaidia kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu,

Maji yana mwagiliwa kwenye shamba kubwa la mazao kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia. Vifaa vya kunyunyizia maji vimepangwa kwa mpangilio mzuri ikitoa mvua nyepesi inayo nyunyizia mimea kwa usawa. Mandhari ya milima na miti inaonekana nyuma ikiashiria eneo la kilimo kilicho na mazingira asili.

...limeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya mipira ya plastiki inayonyunyuza maji juu ya mimea changa. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu mwingi kutokana na kunyunyuziwa maji na maji yanatiririka kwenye mitaro ya kupitisha maji. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji ili kusaidia kilimo katika maeneo yenye ukame au msimu wa kiangazi.

Mifumo ya umwagiliaji wa matone imeonekana ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea ya strawberry iliyopandwa kwa safu. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mistari ya mimea na matone madogo ya maji yanaweza kuonekana yakitoka kwenye neli.

Mifereji ya umwagiliaji wa matone, imewekwa shambani juu ya udongo wenye rotuba na ina vali za buluu, kwa ajili ya kudhibiti mtiririko wa maji. Mimea midogo kama vitunguu au mboga, imepandwa kwa mstari. Mfumo huu unaonyesha kilimo cha kisasa, kinachotumia maji kwa ufanisi mkubwa.

Mabomba ya umwagiliaji yamesinikwa juu ya shamba lenye mistari ya mimea midogo. Maji yanamwagika kwa nguvu kwa mtiririko uliopangwa vizuri. Mazingira yanaonyesha eneo la kilimo lililopangwa kitaalamu likiwa limezungukwa na miti michache pembezoni.

Mifereji miwili ya mabomba imewekwa katikati ya mashamba ya mimea ya kijani huku bomba la kunyunyizia maji likitoa mvua ndogo juu ya mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji wa kisasa unasaidia kuweka udongo unyevu wakati wa ukame. Mimea imepangwa kwa mistari nadhifu shambani.

Mimea midogo ya bustani imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo uliohifadhiwa vyema. Mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yamewekwa kati ya mistari ya mimea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Bustani inaonekana kuwa na afya na imepangwa kitaalamu.

Mashamba haya yana mfumo wa umwagiliaji matone ambapo bomba meusi yamewekwa kwa mstari kwenye udongo wenye rotuba. Mimea midogo imemea kwa mstari ikipata maji moja kwa moja kwenye mizizi. Jambo linalosaidia kuokoa maji na kukuza mazao kwa ufanisi.

Picha inaonyesha bustani yenye mimea midogo ya mboga ikiwa imepandwa kwenye udongo mwekundu. Kuna mifumo mitatu ya mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone inayopita kati ya mistari ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu karibu na baadhi ya mimea ikionyesha kuwa umwagiliaji unafanyika vizuri. Mazingira ni safi na mimea ina afya nzuri.

Kuna mabomba meusi yanayoonekana yakipeleka maji kwenye mifereji hiyo huku maji yakimwagika na kutiririka kando ya matuta ya udongo. Mbali kidogo, upande wa kulia, unaonelana mtu akitumia jembe au zana nyingine ya kilimo shambani. Nyuma, kuna miti michache na watu wengine wawili wanatembea mbali zaidi. Inaashiria shughuli za kilimo kinachotumia umwagiliaji.